Ndani ya chumba kuna mashine ya benki ya "BLC" inayosaidia kutoa pesa kwa njia ya kielektroniki, inapokea kadi ya mteja na kutoa risiti mwishoni.

Ukurasa wa benki mtandaoni, wenye mfumo wa kidigitali unao mruhusu mteja muhusika, kuweka pesa, kutoa na kutuma.

Mashine ya kutolea pesa kwa njia ya kielektroniki ya benki iitwayo "KCB", inapokea kadi ya mteja na kutoa risiti mwishoni.

Maafisa wa benki iitwayo "Absa", wakiwa wameshikilia bendera zenye nembo yao, nje ya benki, wakiwaita wateja.

Ndani ya duka linalouza vinywaji aina tofauti zenye vileo zilizopangwa vizuri kwenye kabati la wazi, kwa ajili ya wateja kununua.

Duka lenye taa hafifu, linalouza vinywaji aina tofauti tena zenye vileo vipo viti vilivyopangwa mbele ya meza kwa ajili ya wateja.

Ndani ya duka linalouza vinywaji vya aina tofauti vyenye vileo wapo wahudumu wakiwapa vinywaji hivyo wateja wao, walioketi kwenye meza na viti na mwanga hafifu.

Ndani ya klabu kuna duka linauza vinywaji aina tofauti yenye vileo. Pia, kuna mwanga hafifu, wapo watu wakicheza wadada kwa wakaka.

Wauzaji wa magari ya kisasa makubwa, yenye rangi ya kijivu, wameyaegesha chini ya jengo lao, sehemu ya kuegesha magari.

Wauzaji wa magari ya kisasa yenye rangi ya: kijivu, nyeupe na nyeusi; kama vile: "Nissan", "Hyundai", "BMW"; wakiwa wameyaegesha kwa chini ya jengo lao.

Wauzaji wa magari kama "Hyundai", "Nissan", "BMW" na "Toyota"; lenye rangi nyeupe, nyeusi na bluu; wakiwa wameyaegesha nje ya duka lao.

Wauzaji wa magari ya "Nisani, Yundei, Siera". Wakiwa wameyaegesha nje ya duka lao, tayari kwa ajili ya kuwaonesha wateja.

Magari aina ya mabasi yanayotumika kusafirishia abiria wengi, wapo wauzaji wakiwa wanasimamia pia wameyaegesha nje ya duka lao.

Wauzaji wa magari kama "Nissan, BMW, Sierra", wakiwa wameliegesha gari nyuma ya jengo lao na kumkabidhi mteja aliyenunua.

Kikapu kilichofumwa kinachotumika kanisani, kwa ajili ya kukusanyia sadaka za fungu la kumi na limbuko.

Duka linalouza maziwa mtindi, na mala, yakiwa yamepangwa kwenye kabati la wazi na kuwekewa bei kwa chini. Yupo muuzaji akiyapanga mengine na kujazilizia.

Mteja amesimama akishikilia mashine inayoyahifadhi maziwa kwa ajili ya kupata wakati yanapohitajika, baada ya kuyalipia pesa kwa njia kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile korosho, maharage , mtindi na lipo mashine linalohifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia, baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti, likiwa na mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja watakapoyahitaji, na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine mpya za kisasa, zinazotumiwa kuhifadhi maziwa kwa ajili ya mteja, hujimiminia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielotroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa, mtindi na vitafunio lipo mashine yenye sehemu ya kueka pesa ya mteja kwa njia ya kielektroniki na kukinga kiasi anachokihitaji.

Duka linalouza maziwa ya ng'ombe pamoja na mtindi na mafuta ya kupakia mikate, yupo mteja aliyesimama kwa nnje akipewa huduma.

Ndani ya duka linalouza maziwa mtindi na mala, yupo mteja mwenye jinsia ya kiume ambaye amekwishapata huduma yake, yupo tayari kuondoka.

Mbele ya duka linalouza maziwa wapo wateja wa kike na wa kiume, pamoja na muuzaji wao wakielekezana namna ya kutumia mashine, inayoyahifadhi na kuyalipia kwa njia ya kielektroniki.

Muuzaji wa maziwa na mtindi yupi nje ya duka lake, linaloitwa "Invemsi" kwa ajili ya kukaribisha watu, kununua na kupewa huduma.

Wateja wanaonunua bidhaa za maziwa mtindi pamoja na mafuta ya kupakia kwenye mikate, wamesimama kwa nje wakipewa huduma.

Mteja wa maziwa akiyalipia kwa njia ya kieletroniki kwenye mashine inayomruhusu kukinga kiasi kile anachokihitaji ndani ya duka.

Nje ya duka lipo mashine kubwa linalosaidia kuhifadhi maziwa, kwa ajili ya mteja kuyapata, pale ambapo amekwisha kuyalipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine zinazosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya mteja kukinga, baada ya kuyalipia pesa kwa njia ya kielotroniki.

Mashine inayotumika kuhifadhia maziwa, na kumruhusu mteja kuyalipia kwa njia ya kieletroniki, pale ambapo atakayapohitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa, yupo muuzaji akiwahudumia wateja wake kwa kuwapa kwenye glasi na vikombe, baada ya kulipia hela.

Mashine mbili zinazotumika kuhifadhia maziwa, na pia zina sehemu ya mteja kuweka pesa na kulipia kwa njia ya kielektroniki, na kukinga kiasi atakachokihitaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine yanayoyahifadhi kwa ajili ya mteja kujihudumia baada ya kulipia pesa.

Ndani ya duka linalouza maziwa, ipo mashine inayomruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki na sehemu ya kuyakinga.

Ndani ya duka, kuna mashine yenye picha ya maziwa yanayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na kumruhusu mteja kujimiminia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile; asali, mtindi, mafuta ya kupakia kwenye mikate pamoja na maziwa ya kopo, ya unga na yale yaliyojazwa kwenye vidumu.

Mbele ya duka linalouza mtindi, lambalamba pamoja na asali, lipo mashine linalohifadhi maziwa, kwa ajili ya mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki pale ambapo atayahitaji.

Wateja wamesimama nje ya duka pamoja na mashine inayohifadhi bidhaa za maziwa, kama vile ya unga, mtindi mafuta ya kupakia kwenye mikate.

Wateja wa maziwa, wa kike na wa kiume, wamesimama nje ya mashine yanayoyahifadhi, kila mtu akisubiria kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayotumika kwa ajili ya mteja kuchukua maziwa, baada ya kuyalipia kwa njia ya electroniki limewekwa ndani ya duka.

Mbele ya duka linalouza maziwa pamoja na vitafunio, lipo mashine na vyombo vya chuma vinavyotumika kuyahifadhi pale ambapo mteja atakapokuwa amekwisha lipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine yakuhifadhia maziwa kwa ajili ya kuuza inayotumika na wateja baada ya kulipia kwa njia ya kielektroniki na kuyakinga.

Ndani ya duka, lipo mashine linalohifadhi maziwa kwa ajili ya mteja kuyalipia kwa njia ya kieletroniki, pale ambapo atayahitaji na sehemu ya kuyakinga.

Ndani ya duka linalouza maziwa, mtindi na mayai, lipo mashine linayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, yenye sehemu ya mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa, lipo mashine linalomruhusu mteja kujihudumia kwa kulipa pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mteja amesimama ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti, zilizopangwa kwenye makabati ya wazi, chini yake zimewekwa bei kama vile: maziwa, mtindi, asali pamoja na vinywaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa mtindi na mafuta ya kupakia kwenye mikate, ipo mashine linalo mruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki.

Duka linalouza maziwa liitwalo "YUSTINA", lina picha ya ng'ombe. Pia wapo wateja kwa ndani waliokaa kwenye viti, wakinywa na kula.

Mashine inayohifadhi maziwa kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na kuwaruhusu wateja kujihudumia baada ya kuyalipia, kwa njia ya kieletroniki.

Mbele ya duka linalouza maziwa mitindi, asali wapo wateja wazee, wakinunua na kupata huduma wakiwa wanatoa pesa zao.

Dada muuzaji akiyamimina maziwa kwenye chombo cha mteja, huku akiwa anamtizama, nyuma yake kuna mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu.

Nje ya duka linalouza maziwa wapo wateja, wa kike na wa kiume, wakisubiria kupewa huduma, pamoja na ndoo zinazobebea mtindi na viti vya kukalia.

Duka linalouza maziwa mtindi pamoja na mafuta ya kupakia kwenye mikate, wapo wameweka mashine zinazotumika kuhifadhia kwa ajili ya mteja kujihudumia.

Duka linalouza mtindi, mikate na mayai, wapo wateja wanaolipia kwa njia ya kielektroniki kwenye mashine iliyopo mbele juu ya meza.

Ndani ya duka linalouza maziwa lipo mashine linaloyahifadhi. Linalomruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki pale ambapo atayahitaji.

Mbele ya duka linalouza maziwa, wapo wateja wakiingiza pesa kwa njia ya kielektroniki kwenye mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya kupata kunywa.

Ndani ya duka linalouza maziwa, asali, vitafunio na mtindi. Yupo muuzaji amevaa barakoa akiwa tayari kuwakaribisha wateja wake.

Ndani ya duka linalouza maziwa na mikate lipo mashine linayoyahifadi na kumruhusu mteja kuyalipia kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa, kwa ajili ya mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki; pale ambapo atayahitaji na kukinga na chomba cha plastiki.

Mashine yenye jina "TASSMATT", inayohifadhi maziwa na ina sehemu ya mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki pale ambapo atakapo yahitaji.

Mashine inayotumika kuyahifadhi maziwa, pia yenye sehemu ya mteja kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki, imewekwa nje ya duka.

Ndani ya duka, lipo mashine linalohifadhi maziwa kwa ajili ya mteja kukinga baada ya kuyalipia kwa njia ya kielektroniki.

Duka liitwalo "GSP", linalouza bidhaa aina tofauti kama vile maziwa, barafu, mtindi pamoja na mafuta ya mikate.

Kwenye duka linalouza maziwa mtindi pamoja na mafuta, yupo mteja aliyevaa sweta jekundu akiwa anaingia ili kupata huduma.

Mashine inayohifadhi maziwa, kwa ajili ya wateja; hukinga baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielekroniki, imehifadhiwa ndani ya duka.

Maduka yaliyopo ndani ya jengo, yanayouza, maziwa mtindi, vitafunio. Kwa nje wana sehemu ya wateja kukaa na kupewa huduma.

Mashine iliyowekwa ndani ya duka linalohifadhi maziwa, na ina sehemu ya kuyalipia pesa kwa njia ya kielektroniki pale ambapo mteja atayahitaji.

Mashine inayoyahifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kukinga, pale ambapo wamekwisha yalipia kwa njia ya kielektroniki na kupata kiasi watakachokihitaji.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa, yupo ndani ya duka lake, akifagia na kuondoa takataka kwa ajili ya kukaribisha wateja kununua maziwa.

Ndani ya duka linalouza maziwa ya ng'ombe, mtindi pamoja na mafuta, yupo mteja mwenye jinsia ya kike akitoa huduma na kusubiria wateja.

Duka linalouza makochi ya kisasa, yenye sehemu ya kushikilia vikombe vya chai na kuchajia simu. Pia wanauza na makabati, viti na meza vya kulia chakula.

Mbele ya duka linalouza mali za samani kama vile makochi yenye rangi nyeupe, viti, vitanda, makabati pamoja na picha za ukutani zimeegeshwa kwa ajili ya wateja kununua.

Wauzaji wa mali za samani kama vile vitanda, makabati, viti na meza za kulia chakula wameweka na kuegesha mali zao nje ya duka kwa ajili ya kuwaonyesha wateja.

Duka linaouza mali za samani zinazowekwa ndani, lina mlango wa vioo pamoja na: makochi, makabati, meza, vitanda na viti vya kulia chakula.

Duka linalouza mali za samani kama vile makabati, viti na meza, makochi na mito yake pamoja na maua bandia.

Ndani ya duka linalouza mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile: viti na meza za kulia chakula, makabati ya kuhifadhia nguo, makochi kwa ajili ya wageni.

Duka linalouza mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile vitanda, makochi na mito yake, meza za kusomea, na viti vya kulia chakula, pamoja na makabati.

Duka linalouza mali za samani kama vile makochi yenye mito ya maua, meza pamoja na viti vya kulia chakula, makabati yenye rangi tofauti na yale ya kuwekea viatu.

Duka kubwa lililopangwa mali za ndani za samani, kama vile: makochi meupe, meusi na ya kaki, makabati, maua ya urembo, taa za ukutani pamoja na vitanda.

Duka linalouza makabati yaliyo tengenezwa na mbao yanayotumika ofisini, pia makochi, vitanda, na maua ya ukutani.

Duka linalouza mali za samani kama vile: viti na meza zilizotengenezwa na mbao kwa ajili ya kulia chakula, makochi kwa ajili ya wageni, makabati na picha za ukutani.

Viti vyakuning'inia vilivyotengenezwa na mbao pamoja na vitanda, makabati, makochi na masofa yapo dukani yakiwa yameegeshwa kwaajili ya wateja

Duka linalouza mali za samani zinazowekwa ndani kama vile vitanda vyenye rangi nyeupe, nyeusi, kijivu na kijani. Pia kuna meza na viti, pamoja na makabati.

Duka linalouza mali za ndani zilizo zenye thamani kama vile: makochi meupe yenye mito yake, makabati, maua ya plastiki, picha za ukutani na vitanda.

Ndani ya duka kubwa linalouza mali za ndani zenye uthamani kama vile mapazia, meza na viti za kulia chakula, makochi ya rangi tofauti, makabati na picha za ukutani.

Duka linalouza mali za samani, kama vile: makochi, magodoro, vitanda, makabati, pamoja na picha zinazowekwa kwenye ukuta.

Ndani ya duka linalouza mali za samani kama vile magodoro, makochi, viti na meza za kulia chakula pamoja na makabati na maua.

Duka kubwa linalouza mali za samani, kama vile: vitanda na magodoro, pia makabati ya kuwekea nguo, na meza na viti vya kulia chakula.

Duka lenye mlango wa vioo wanauza makochi, viti, meza, maua ya urembo na picha za ukutani pamoja na taa za kusimama na makabati.

Duka linalouza mali za samani, kama vile: makochi ya kijivu ya kunesanesa yenye mito yenye rangi tofauti, pamoja na makabati na meza kwa ajili ya kusomea; wameyaegesha nje kwa ajili ya wateja.

Ndani ya hoteli kubwa yenye mwanga hafifu, sehemu ambayo wanatoa chakula cha aina tofauti, wakiwa wameweka bango lao pembezoni mwa njia kinachoonyesha ni vyakula gani wanavyo viuza.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi kuna makochi viti na meza za kukalia wageni, picha ukutani pamoja na taa za kuning'nia.

Ndani ya hoteli sehemu ya kununua na kugawiwa chakula, kuna viti vyenye makochi na mito, meza zenye sahani, vijiko, uma, na glasi. Wapo wageni wakila chakula.

Duka la mtaani linalouza mazao aina tofauti, wakiwa wamejipanga kwa mstari, kama vile: karoti, vitunguu, nyanya, matango na viazi.

Ndani ya soko wapo wauzaji waliojipanga wakiwa wana uza bidhaa aina tofauti kama vile; machungwa, matikiti, mananasi, ndizi zilizoning'inizwa kwa juu na vitunguu.

Ndani ya soko kubwa kuna wauzaji wa bidhaa aina tofauti kama vile: ndizi, maembe, machungwa, ubuyu na nyanya.

Ndani ya soko kubwa, linalouza mazao aina tofauti, kama vile: maembe, mananasi, mikungu mikubwa ya ndizi na machungwa.

Ndani ya soko kuna muuzaji aliyesimama pembeni ya meza yake aliyopanga matunda ya aina tofauti kama vile ndizi, matikiti, machungwa na maembe.

Ndani ya soko yupo muuzaji wa kike, akiyakusanya mazao aina ya nyanya na kuyaweka ndani ya mfuko wa nailoni, na kumkabidhi mteja wake.

Ndani ya soko kubwa wapo wauzaji wakiwa na bidhaa zao kama vile: mazao aina ya nyanya, vitunguu, mchicha, na mchele wamelaza chini kuwaonyesha wateja.

Ndani ya soko kuna wauzaji wa mazao aina ya viazi mviringo wakiwa wameyapangilia kwenye vindoo, kisado, magunia na mafungu.

Ndani ya soko kuna magunia yaliyoning'inizwa kwa juu na wauuzaji ambao wanauza mazao aina tofauti, kama vile vitunguu na nyanya.

Ndani ya soko yupo muuzaji akiwa ameshikilia mafungu ya mboga kwa pembeni ana mazao aina tofauti kama vile karoti, viazi, maembe, parachichi na matikiti.

Ndani ya soko yupo mwanamke anayeuza mazao aina ya nyanya, akiwa ameweka na kumjazia mteja wake kwenye chombo cha plastiki.

Soko linalouza mali za kiasili kama vile vijungu, shanga za mkononi, kiunoni na shingoni, sanamu za kuchongwa za wanyama na za binadamu.

Soko linayouza mazao aina tofauti kama vile mchele, maharage, kunde, njegere pamoja na mtama wapo wateja wakinunua.

Ndani ya soko yupo muuzaji mdada akipanga kimafungu mazao aina ya nyanya pamoja na mifuko ya kubebea chakula.

Ndani ya soko yupo muuzaji akiwa anaweka mazao aina tofauti kwenye mafungu kama vile nyanya, matango, vitunguu na ndizi.

Ndani ya soko yupo muuzaji wa bidhaa aina tofauti, kama vile: mafuta ya ngozi na ya nywele, sabuni za unga na za mche, marashi, mawigi, wanja wa macho, kope bandia, chupi na sidiria.

wauzaji wa mazao na bidhaa aina tofauti kama vile mayai, nyanya, machungwa, mbogamboga na karoti yupo akipokea pesa kutoka kwa mteja wake.

Soko lililojaa mazao aina tofauti, kama vile: nyanya, vitunguu, viazi, matikiti pamoja na maboga. Wamejipanga wauzaji kuwahudumia wateja.

Duka linalouza vitu vya kiasili kama vile: kofia, mikeka, mabegi na ungo zilizofumwa; pia shanga za miguuni, mikononi, kiunoni; zimewekwa na kutandikwa juu ya meza.

Wateja wakinunua bidhaa aina tofauti kama vile nyanya, ndizi, mchele, dagaa, matango pamoja na nazi wakipewa huduma na wauzaji waliopo ndani ya soko.

Muuzaji mwenye jinsia ya kike akiwa ndani ya soko, anauza mazao aina tofauti, kama vile: nyanya, mchicha, pilipili hoho na maharage.

Ndani ya soko wapo wanunuzi wa bidhaa aina tofauti kama vile; mafuta ya ngozi na nywele, sabuni za unga na za maji, viatu, marashi, wanja wa macho, kope bandia na nguo za ndani.

Huduma za fedha kwenye simu zinazofanyika kidigitali kama kutoa, kuweka, na kutuma pesa, zimewekwa kama mifumo inayoruhusu mhusika tu kufanya miamala popote alipo.

Huduma za fedha kama vile kutoa, kuweka na kutuma pesa, kwa kutumia simu ya mkononi; yenye mifumo inayomruhusu muhusika tu, mahali popote alipo.

Huduma za fedha kwenye simu, zinazofanyika kidigitali na kwa kutumia mtandao, kama vile: kutoa pesa, kuweka na kutuma, zimewekewa mifumo inayoruhusu mhusika tu, kufanya miamala popote alipo.

Huduma ya kutoa, kuweka na kutuma pesa kwa kutumia kifaa cha kieletroni chenye taarifa na mfumo wa kidigitali kumruhusu muhusika kufanya miamala.

Huduma za fedha kama vile kutoa, kuweka na kutuma pesa, kwa kutumia kifaa chenye mifumo inayoruhusu muhusika tu kufanya miamala ya kidigitali.

Majengo ya kisasa yenye madirisha ya vioo, pia mageti makubwa kwa ajili ya usalama wa mali za ndani.

Ghorofa la kisasa, lenye taa zinazowaka kwa nje, ukuta mweupe, madirisha na milango ya vioo pamoja na bustani kwa nje na sehemu ya kuegesha magari.

Duka lililopo ndani ya jengo kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: midoli, nguo, viatu, mabegi pamoja na madaftari.

Duka linalouza nguo za wadada kama vile: mashati, sketi, vibukta, kofia na nguo za ndani; pembeni kuna viatu virefu na vifupi; vikiwa vimepangwa kwenye kabati la chuma lililo la wazi

Duka linalouza bidhaa aina tofauti, zikiwa zimepangwa kwenye makabati ya vioo kama vile: vipochi, viatu, marashi, mafuta ya nywele na vibanio, kope za macho na wanja.

Duka ndani ya jengo kubwa, linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile: madaftari, vitabu, viatu, nguo za shule na peni.

Duka linalouza nguo za watoto wa kike na wa kiume, kwa kuzining'iniza kwenye chuma. Pia zingine zimewekwa juu ya meza, kama vile masweta, makoti, suruali na mashati.

Duka linalouza nguo za wadada, kama vile: masweta, magauni, sketi, pamoja na viblauzi, vimepangwa kwenye kabati kwa kuning'inizwa.

Duka linauza nguo za kiume kama vile: mashati, makoti na suruali, zimepangwa juu ya meza na zingine kuning'inizwa kwenye vyuma.

Maduka yanayouza bidhaa aina tofauti yapo ndani ya jengo kubwa kamavile: kuuza nguo, mabegi, nywele, kucha, mashuka na makochi wapo wateja waliosimama na kutizama.

Duka linalouza nguo za kiume zenye rangi na mtindo tofauti, kama vile makoti na mashati; yamening'inizwa kwenye chuma.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti zimepangwa kwenye makabati ya wazi, kama vile: miswaki, madumu makubwa ya mafuta, sabuni na maji, pamoja na mtindi, juisi na makopo ya mafuta ya kupakia kwenye mikate.

Ndani ya duka kubwa wapo wateja wakilipia pesa, bidhaa wanazozinunua kwa njia ya kielektroniki kama vile: mananasi, maembe, matikiti, dawa za meno, mifagio na viatu.

Duka kubwa, linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile: vinywaji, juisi, soda, maji, maziwa mtindi pamoja na vileo, wakiwa wamevipanga kwenye kabati la wazi.

Ndani ya duka kubwa yupo mteja, akiwa ameshikilia mojawapo ya bidhaa zanazouzwa na zilizopangwa kwenye makabati ya wazi, kama vile: kahawa, asali, majani ya chai pamoja na unga.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama pilipili za kopo, chumvi, korosho, biskuti, tambi pamoja na mabarafu pia kuna vinywaji vyenye vileo, vimepangwa vizuri kwenye kabati la wazi.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti zilizopangwa kama vile: maziwa, mayai, juisi za kopo na za boksi zenye ladha tofauti, maji, mikate na mtindi.

Ndani ya duka kubwa linalouza mafuta ya nywele, ya ngozi ya aina tofauti, yale ya mgando na yale ya maji. Viatu, ndala, mabegi, pamoja na mapochi; yaliyopangwa kwenye makabati ya wazi.

Duka kubwa lina wateja wengi ambao wananunua bidhaa aina tofauti kama vile unga, mchele, kahawa, vinywaji pia na mikate, sabuni za unga na mche na mifagio.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: mikate iliyowekwa kwenye mifuko ya nailoni, sukari, unga na mchele uliojazwa kwenye vifungashio vya makaratasi; vimepangwa kwenye kabati la wazi.

Ndani ya duka kubwa linalouza vyombo vya plastiki kama vile: vikapu, mabakuli, vijiko, uma na sahani, mifagio pamoja na mafuta.

Ndani ya duka kubwa, wapo wateja waliosimama mbele ya makabati ya vioo vilivyohifadhi bidhaa aina tofauti, kama vile: maandazi, keki, mayai pamoja na mikate.

Wateja wapo ndani ya duka kubwa, wakizunguka na kununua bidhaa aina tofauti, kama vile asali, mabarafu, korosho na nyama.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa ameshikilia mkokoteni unaotumika kubebea bidhaa aina tofauti ambazo amezichagua akiwa ndani kama vile mchicha, pilipili hoho, vitunguu na mikate.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile vinywaji, soda, juisi za makopo na za maboksi pamoja na maji, zimepangwa kwenye kabati la wazi.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: mboga, matunda, juisi, soda pamoja na maji.

Duka kubwa lililopanga vizuri bidhaa aina tofauti, kwenye makabati ya wazi kama vile: nyanya za kusagwa, mafuta ya kupikia na ya nywele, pamoja na vitafunio.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile: mikate, unga, mchele, maharage, sabuni na mifagio.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti ambazo zimefungashwa kwenye vifungashio vya nailoni. Pia, yamepangwa kwenye kabati lililo wazi.